Mgomba una ndizi kubwa, iliyokomaa na matawi ya kibichi . Pembeni kuna migomba midogo. Chini, kuna matawi yaliyokauka na nyasi zilizomea shambani.

Mgomba ulio na ndizi iliyokomaa inakatwa na mama aliyejifunga kitambaa cheupe, huku mama aliyevalia nguo nyekundu amebeba mtoto mgongoni.

Ng'ombe mweupe na madoa meusi mwilini. Amesimama sakafuni, huku anakamuliwa na mashini .Kichwani ana kamba zilizopita kuelekea chini.

Ndizi yenye kijani kibichi na manjano, imewekwa chini sakafuni, huku juu imeshikiliwa na mkono, uliovaliwa na shati nyeupe. Nyumake kuna kibanda fulani.

Ndizi za kijani kibichi zilizokomaa. Zimepangwa kwenye mfumo mmoja sokoni. Pembeni kuna watu wengi wanaotazama ndizi hizo. Huku kuna vibanda vya mabati.

Mazingira ni ya boma lililojengwa na magogo. Daktari aliyevalia kofia, ovaroli na mtungi wa manjano ananyunyizia ng'ombe wa gredi ya maziwa dawa mgongoni.

Mazingira ni ya soko. Kina mama watatu wameketi kwenye mzigo fulani wenye gunia nyeupe. Mbele yao kuna ndizi zilizopangwa. Pembeni kuna watu walio na shughuli.

Daktari aliye valia koti na kofia nyeupe, anafanya uchunguzi wa maziwa akiwa ameshikilia mkononi. Nyuma, kuna mtu aliye egemea ukuta kwa umbali.

Ndizi za kijani kibichi zimepangwa kwa mfumo mmoja, nyuma yazo kuna kibanda kilichojengwa na karatasi, upande wa kushoto kuna mtu anayeinua ndizi moja kubwa.

Katika shamba kubwa kuna watu watatu waliopanga ndizi kwenye laini juu ya matawi ya kibichi. Pembeni kuna migomba iliyomea ndizi kwenye udongo wa rotuba.

Mitungi ya maziwa imepangwa mbele ya duka, huku kuna yule anayerekodi vipimo vyote. Kwenye mlango kuna yule aliyevalia nguo nyeupe ameinama. Ukutani kuna ng'ombe iliyochorwa.

Ng'ombe wa maziwa wenye afya, wameshiba, wapo tayari kukamuliwa. Kuna ng'ombe aliyejilaza chini. Mbele yao kuna maji masafi yanayowasaidia ili kupunguza kiu.

Msichana aliyevalia kofia ameshika ndizi iliyoiva ambayo iko katika mgomba uliosimama tisti ambao kuna matawi ya kijiji makuu.

Ng'ombe wa gredi mweupe na mweusi amezingirwa na nyororop huku mkulima anayetabasamu, amevaa glavu ya karatasi. Miguuni amevaa viatu vya matope vyeupe.

Ndizi zilizokomaa zimeletwa na lori ya kibichi na samawati, huku zikishushwa na kupangwa chini. Kando kuna watu wanaotembea na vibanda vidogo vidogo.

Shamba kubwani migomba mikubwa ya ndizi ambayo ina matawi makubwa ya rangi ya kibichi imepandwa katika mstari moja huku Kuna ndizi ambazo zii tayari kuvunwa au zimekomaa kwa ajili ya kuvuna.

Ng'ombe wa maziwa, walio na rangi nyeupe na nyeusi, wanakula nyasi uliokauka, uliowekwa kwenye gurudumu. Mmoja kati ya ng'ombe hizo, anaangalia kando, huku kwenye masikio wameekewa tagi, zenye rangi manjano.

Ndizi zilizokomaa za manjano zipo kwenye mgomba. Nyuma kuna ndizi ya kibichi, matawi makubwa makubwa ya ndizi yamezingira ndizi hizo kwenye shamba kubwa.

Shamba kubwa la rotuba limepandwa ndizi iliyo na matawi makubwa ya kibichi na madogo, huku chini imemea nyasi zilizotapakaa kila mahali.

Wanawake wa kislamu wanaopendeza wamepakua wali mweupe na kueka kwa sahani ya kibichi na samawati. Nyuma yao kuna ukuta mkubwa, chini kuna sufuria kubwa ilio na mahamri.

Mama anayetabasamu, anafanya upanzi shambani kuna migomba mirefu ya ndizi, iliyo na matawi makubwa, jumba liko nyuma yake ambalo ni la udongo.

Ndizi za kijani kibichi zinazopendeza, zimekomaa zimepangwa kwa pamoja, mwanamke aliyevaa nguo nyeupe, anadondoa ndizi hizo, kwa kuweka kwenye kikapu.

Mama anaandaa ndizi kwa tabasamu, huku ameziweka sehemu fulani. Nyuma yake kuna migomba mirefu iliyo na matawi ya kibichi kwenye shamba.

Ng'ombe wakubwa wa gredi ya maziwa wamesimama kwenye kivuli huku wakikamuliwa. Watu wawili waliovalia ovaroli nyeupe wanaelekeza mashine katika titi zao.

Wafanyakazi wawili wa kike, waliovaa barakoa na vitambaa vyeupe kichwani, wanapima maziwa, kando yao kuna watu waliosimama mlango ni wa samawati, ukuta ni weupe.

Shamba kubwa limepandwa migomba ya ndizi kwenye mashimo. Kando kuna mtaro unaopita, nyuma kuna miti iliyo na matawi ya kibichi yanayovutia na kupendeza.

Zizi hili ni la ng'ombe. Lina paa ya kupendeza, ni safi. Lina ng'ombe wengi wanaovutia na kupendeza. Ng'ombe hawa ni wa maziwa wote.

Ng'ombe wa maziwa aliyesimama, mwenye miguu ya rangi ya hudhurungi anakamuliwa na mashini. Pembeni, kuna ng'ombe aliye na rangi nyeupe na nyeusi anala.

Sufuria iko juu ya meko. Inaandaa mchele mweupe ,uliopakuliwa kidogo na kijiko kikubwa ,ili kuonyesha jinsi unavyokaa ukiwa tayari.

Mimea yenye matawi makubwa ya kibichi, imepandwa kwenye vijikaratasi vidogo iliyo na udongo wa rotuba huku imepandwa katika safu kwenye laini moja.

Mazingira ya nyumbani yanayopendeza yana jiwe kubwa. Shambani kuna migomba mikubwa inayopendeza. Kuna nyasi zinazokatwa kwa ajili ya ngombe ambazo zi tayari.

Ndizi za manjano, zinazopangwa na mama aliyevaa nguo nyekundu, kitambaa amefunga kichwani. Kuna watu kadhaa walio nyuma yake. Wingu lapendeza.

Ndizi ambazo hazijakomaa zimefunikwa na makaratasi ya samawati ambazo bado zipo kwenye migomba iliyo na matawi makubwa manene.

Mwanaume amevaa koti ya manjano amesimama kando ya pikipiki mbili zilizo na mitungi ya maziwa. Pembeni kuna lango kuu kubwa nyeusi iliyo na mishale juu yake.

Shamba kubwa iliyo na rotuba, imemea migomba ya ndizi kubwa na ndogo, ikiwa na matawi ndefu. Kwa umbali kuna miti mirefu. Pembeni kuna kichaka kina.

Ndizi kubwa za rangi ya kijani kibichi zimeegemeshwa kwenye mbao zilizogongelewa. Juu yake kuna ndizi ya aina ya rangi ya manjano, ishara kwamba zimeiva.

Shamba kubwa lililo na mimea tofauti. Lina udongo unao pendeza. Nyuma kuna migomba iliyo na matawi makubwa ya kijani kibichi.

Mkulima amevaa kofia nyeupe, miwani na anatabasamu akifunika ndizi na karatasi. Pembeni kuna mgomba ulio na matawi yaliokauka. Pia tenki kubwa limesimama.

Ndizi za kibichi ambazo bado hazijakomaa zimejishikilia katika mgomba kuu lililo na matawi makubwa. Anga yapendeza na miale ya jua.

Mkulima aliyevaa ovaroli ya kibichi, anamkama ng'ombe maziwa yakielekea kwenye ndoo nyeupe, huku ng'ombe yule, amefungwa miguu mkononi akitizama mkulima.

Hisia ni ya boma la ng'ombe, daktari amevaa kofia, ovaroli na mtungi wa manjano, huku amevalia barakoa. Amenyunyizia ng'ombe wa maziwa dawa aliyekaribu na mazingira ya shamba.